Kitengo kimojawapo cha benki ambapo watu huingia na kutoa fedha zao kwa kutumia kadi binafsi, ipo wazi na magari yameegeshwa wakati madereva wameingia ili kujipatia huduma.

Kijana wa kiume akiwa amejawa na furaha tele baada ya kutumia huduma za kibenki kwa miaka mingi, na sasa amepokea ujumbe mdogo wa maandishi unao mwelekeza amejishindia zawadi nyingi.

Wanaume wawili watanashati wenye nguvu na shupavu wamesimama imara baada ya kutoka benki, ambapo wamepatiwa huduma mbalimbali walizozifuata na wanafurahia siku yao yenye mafanikio makubwa.

Mfanya kazi wa benki amesimama huku ameshika kipaza sauti kwa mkono wake wa kuume, akiendelea kunadi huduma mbalimbali ,wanazozitoa ili waweze kupata ushindani sokoni.

Vinywaji vimejaa mezani ndani ya baa vyenye muonekano, ukubwa, rangi na kwenye vifungashio tofautitofauti, vyenye mandishi yanayoelezea kiasi cha ulevi kilichopo ndani yake na siku zinaisha matumizi.

Vijana wa kike wapo ndani ya baa, wakiwa wamevaa mavazi yao mazuri ya kutokea wakati wa usiku, huku mezani vipo vinywaji mbalimbali ikiwa ni pamoja na pombekali, wakijipongeza baada ya siku ndefu iliyokuwa na mambo mengi.

Mazingira ya ndani ya baa, yakiwa yamejaa utulivu na taa zenye rangi tofautitofauti, kama vile ya kijani, zikiwa zinawafanya waliofika waweze kujisikia amani, wakati wanaendelea kupata vinywaji baridi.

Ndani ya baa kukiwa kumepambwa na samani mbalimbali, kama vile: picha za ukutani, viti vizuri, taa ambazo hazina mwanga mkali, bila kusahau vinywaji vilivyopangwa vizuri kwenye ukubwa muonekano na vifungashio tofautitofauti.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamejaa ndani ya baa nyakati za usiku, wakiendelea kucheza na kufurahia siku yao ambayo imeisha kwa mafanikio na ushindi mkuu.

Baada ya shughuli za siku nzima jioni watu wamefika ndani ya baa ili kuweza kujipumzisha na kujipatia vinywaji baridi, huku wakisimuliana mambo mbalimbali yaliyotokea.

Watu wengi wamejaa ndani ya baa wakati wa usiku, huku wamevalia mavazi mbalimbali ya kutokea, wakinywa na kucheza kwa kufuraha, majira ambayo ni mwisho wa mwaka, wakifurahia kumaliza kwa kishindo.

Mwanaume mrefu mtanashati aliyevalia barakoa amejiegemeza kwenye gari ambayo anaiuza, ili kila aliyeko mtandaoni aione na kuistajabia kabla ya kufunga safari kwenda dukani na kuitazama kwa ukaribu ili aweze kununua.

Muuzaji wa magari ameingiza toleo jipya mjini zikiwa na rangi nzuri, muonekano na ukubwa usiofanana huku gharama ikiwa ni mara mbili, ya yale aliyokua anayauza mwanzoni.

Mfanyabiashara anayeuza magari, ameingiza toleo jipya likiwa na rangi muonekano mzuri, bila kusahau gharama kubwa kuliko yale yote aliyoyaleta mwanzoni.

Mwanamke mpambanaji na anayefanya kazi kwa bidii amedamka asubuhi na mapema amefika dukani kwake, anaendelea kumpimia maziwa mteja ambaye amesimama dirishani, ili aweze kwenda kujiandalia chakula cha asubuhi kwake na familia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani, zikiwemo nafaka zilizowekwa kwenye mifuko na kuuzwa kwa kupimwa juu ya mizani. Huku jokofu lililosimamishwa kando ya ukuta linahifadhia bidhaa, hasa zinazotokana na maziwa.

Nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, mwanamke ameingia na kujipatia huduma yake na sasa amesimama kando ya barabara akisubiria usafiri aina ya bodaboda ili arejee nyumbani kwake.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa limefunguliwa, muuzaji amefika asubui na mapema na kufanya usafi kwa kufagia, kupiga deki ili wateja wanapokuja baadae wayakute mazingira safi na yanamvuto.

Jokofu ambalo hutumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinatokana na maziwa, limewekwa kando ya ukuta huku mazingira yakiwa ni machafu yanayoweza kusababisha walaji kupata madhara tofautitofauti kama vile minyoo.

Muuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa baada ya kifika asubuhi na mapema ofisini kwake na kusafisha sasa ametoka nje na kusalmiana na majirani pamoja na watu tofauti tofauti wanaopita wakati anasubiria wateja wake wawasili.

Duka ambalo linauza maziwa hasa ya chai, tayari limefunguliwa na mwanamke anayeyapenda sana amefika ili kujipatia aende kuandaa kifungua kinywa, kwa ajili yake na familia.

Ndani ya duka kubwa la kisasa eneo rasmi limetengwa kwa ajili ya bidhaa zote zinazotokana na maziwa, zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti na vyenye ukubwa usiofanana zikifika mpaka lita tano.

Mwanamke anayefanya biashara ya kuuza maziwa, amefika tayari ofisini kwake, mwingi wa furaha, wakati anampimia mteja ambaye amewahi, ili aweze kwenda kuyachemsha na kuandaa kifungua kinywa, kwa ajili yake na familia.

Mbele ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo zinazotokana na maziwa, wamesimama wanaume wanne waliokuwa wamechoka kutokana na shughuli za kutwa nzima. Wamepita ili kujipatia huduma na kuelekea nyumbani kupumzika.

Kibanda kinachouza bidhaa tofautitofauti, kama vile chakula na zile zinazotokana na maziwa. Mazingira yakiwa ni machafu na sio salama kwa wote wanaokuja kupata huduma.

Nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, wateja ni wengi nyakati za jioniwakiwa wametoka kazini, na kupitia ili kujipatia huduma hizi kabla ya kufika nyumbani.

Jokofu ambalo limeegeshwa kando ya ukuta linalotumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Mazingira ya nje yakiwa na takataka ambayo sio safi wala salama kwa ajili ya walaji wote wanaokuja kununua.

Nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na zile zinazotokana na maziwa, wamesimama wanaume wakiangalia ndani kwa shauku kubwa, kuwasubiria waliongia ili watoke wapishane na kujipatia huduma walizozifuata.

Majokofu tofautitofauti yamesimamishwa yakiwemo yenye vinywaji vya baridi kama vile; soda huku ambalo lenye rangi ya bluu a nyeupe linahifadhi bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Duka lililoko pembezoni mwa mji ambapo zinapatikana bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, wateja wamefika huku mmoja wapo akiwa ni dereva wa bodaboda aliyeegesha kando ya barabara, na kuingia ili kupata huduma.

Muonekano wa nje wa duka linalouza bidhaa zinazotokana na maziwa mazingira yamesafishwa ni masafi, rafiki na salama kwa watu wote wanaokuja kununua na hayahatarishi afiya zao wenyewe.

Duka lililoko pembezoni mwa mji linalouza bidhaa zinazotokana na maziwa limefunguliwa, huku mwanamke ambaye ni mpenzi wa huduma hizi amefika, ili kujipatia ile ambayo ni pendwa zaidi kwake.

Kibanda ambacho kinauza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, nje wamefika watu wawili mwanamke na mwanaume, wanajadiliana kabla ya kuingia ndani na kupata huduma.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa zimetengewa eneo maalumu ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti huku mtoto akipita ili kuweze kujichagulia ileanayoipenda.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na zile zinazotokana na maziwa, zinazohifadhiwa kwenye jokofu lililosimamishwa pembezoni mwa ukuta, ili kila anayehitaji akifika ajihudumie wenyewe.

Duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa limefunguliwa, wateja wamefika huku madumu yaliyo na rangi ya njano yaliyojaa yamewekwa tayari kwa kila mteja anayekuja kununua kwa jumla.

Mjasiriamali mdogo anayefanya biashara ya kuuza maziwa, mapema amefika na kufungua huku akimuhudumia mteja wake wa kwanza, ambaye amefika na kumpimia kwenye chombo maalum, yanayotoka kwenye jagi alilolishika kwa mkono wake wa kuume.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa kimefunguliwa, kijana amefika amesimama huku akisubiria kile ambacho ameagiza apokee na kuendelea na shughuli zake.

Jokofu la mlango mmoja, ambalo kikawaida linatumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali, hasa zinazotokana na maziwa. Limeoshwa kwa kutumia maji tiririka na sabuni ili kuondoa vijidudu wote na baadaye linasubiriwa kukauka na kuendelea na kazi.

Bidhaa tofautitofauti zinauzwa dukani, yakiwemo mayai ya kienyeji ambayo ni gari kuliko yale ya kisasa, bila kusahau bidhaa zinazotokana na maziwa. Vyote kwa bei ambayo tayari imepangwa.

Samani mbalimbali zinauzwa, ikiwa ni pamoja na mapambo mengi ya nyumbani, zipo taa nzuri za kuning'iniza juu, maua picha za ukutani, viti ,meza bila kusahau sofa ambazo ni nzuri na rangi inayovutia.

Meza nzuri iliyosanifiwa na kuchongwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu, pamoja na viti vyake, vinauzwa ambavyo ni mahususi kwa chakula, ndani ya familia ya watu wasiopungua sita.

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa kwa ubora na ustadi mzuri, kwa kutumia mbao zinazopatikana mikoa mbalimbali, kipo tayari kwa ajili ya wateja wote wa nyumbani mpaka kwenye nyumba za kulala wageni.

Samani mbalimbali zinauzwa ikiwa ni pamoja na maua mazuri ya nyumbani, kapeti za manyoya, picha za ukutani bila kusahau makochi mazuri aina ya sofa yenye rangi iliyopoa na isiyong'aa sana.

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia malighafi aina ya mbao, kimepakwa rangi inayofanya kivutie, chenye sehemu ya kulala ya chini na ya juu.

Samani tofauti tofauti zinauzwa ikiwa ni pamoja na picha za ukutani saa, meza na viti vyake bila kusahau makochi, vyote vimesanifiwa na kutengenezwa vizuri kwa kutumia malighafi zinazopatikana hapa nchini.

Samani za ndani zilizowekwa kando ya barabara zinauzwa, meza ya duara na viti vyake vinne vilivyochongwa kwa kutumia mbao nzuri, maalumu kwa chakula ndani ya familia yenye watu wasiozidi watano.

Vijana ambao ndio kwanza wamemaliza elimu yao ya chuo cha ufundi, sasa wameingia kazini, wakiendelea kutumia ujuzi wote waliofundishwa ili kupatikana samani mpya na zenye mvuto kwa wateja.

Makochi aina ya sofa yaliyosanifiwa kuchongwa na baadaye kuvalishwa vitambaa vizuri vyenye rangi isiyong'aa sana, ambayo unaweza ukaketi pia kulala wakati wowote unapojisikia.

Ndani ya kiwanda kidogo kinachotengeneza samani kwa kutumia malighafi ya mbao, meza ya duara yenye viti vyake vinne tayari kwa matumizi ya chakula ndani ya familia ambayo ina watu chini ya watano.

Meza pamoja na viti vyake kwa ajili ya chakula, vimesanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao tayari kwa zile familia zenye utamaduni bado wa kula pamoja.

Ndani ya hoteli wapishi watatu wakiwa wamezishikilia sahani zenye chakula mikononi mwao, baada ya kukiandaa kwa ubora na usafi wa hali ya juu, sasa wamewaletea wale wote ambao wameagiza.

Ndani ya hoteli eneo la mapokezi, wahudumu wawili wamesimama wakimfurahia mteja wakati wanamsikiliza kwa umakini na hatimaye kumpatia huduma aliyoifuata.

Ndani ya hoteli eneo maalumu kwa ajili ya kula chakula, mteja amekati kwenye kiti huku akitazamana na mhudumu, ambae amemletea chakula alichokiagiza wote wakiwa na furaha tele.

Ndani ya hoteli eneo la mapokezi mhudumu amesimama vizuri nyuma ya dawati lake, huku mazingira yakiwa yamesafishwa na kuwa safi kabisa yakipambwa na samani mbalimbali kama vile makochi aina ya sofa zenye rangi nzuri iliyopoa.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli, likiwa limesafishwa vizuri na muonekano ambao unamvutia kila anayeingia, uliosababishwa na samani tofautitofauti kama vile viti, maua mengi na picha za ukutani.

Ndani ya eneo la mapokezi hotelini, wahudumu wawili wamesimama nyuma ya meza yao kwa umakini wote wanawasikiliza wateja waliofika, ili waelewe namna bora ya kuwatatulia changamoto wanayowaelekeza.

Ndani ya duka dogo la mtaani, muhudumu pamoja na mteja wamesimama wakiwa wamevalia barakoa, huku akiichunguza na kusoma maelekezo ya bidhaa kwa makini, kabla hajatoa fedha na kuilipia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, zimewekwa kwenye mifuko mikubwa, mteja akifika anapimiwa kwa kutumia mizani ambayo ni kwa nafaka kama vile; mahindi, maharage na nyinginezo ambazo zinatumia kifaa hicho.

Mwanaume na mwanamke wapambanaji na wanaojituma tayari alfajiri na mapema wamefika sokoni, na kuzipanga bidhaa zao mezani sasa wameketi kuwasubiria wateja ambao wanakuja kununua jumla na rejareja wengi wakienda kuzitembeza mtaani.

Bidhaa za chakula zinauzwa sokoni wakati wa asubuhi ambapo wafanyabiashara wamefika na kuendelea kuzipanga mezani na chini kwenye mifuko. huku watu wengine wamesimama wakisimuliana mambo mbalimbali ambayo yametokea kwenye jamii wanazoishi.

Msichana anayesoma shule ya sekondari wakati wa likizo amekuja sokoni ili kumsaidia mama yake kuuza bidhaa mbalimbali, na hatimaye kujipatia fedha zitakazowasaidia kujikimu na maisha.

Nguo mbalimbali za mtumba zinauzwa sokoni zikiwa na muonekano, ukubwa na rangi ambazo hazifanani, watu wamejaa wakichagua na kuzijaribisha ili kupata zile zitakazowafaa.

Bidhaa mbalimbali za chakula, zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na Maembe yaliyowekwa ardhini, huku moja limekatwa ili mteja yeyote anayefika na anataka kuonja aweze kujipatia kipande.

Mwanaume mfanyabiashara anayeuza vitunguu maji kwa bei ya jumla, amevipanga kwenye ndoo ndogo na sado, ili kila anayekuja kununua aweze kuvikuta vipo tayari, hasa wanaokwenda kuviuza mitaani rejareja.

Mazao mbalimbali hasa matunda yanauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na ndizi mbivu, nanasi, tikiti maji, huku mfanyabiashara mmoja ameketi huku akijisomea gazeti wakati wa asubuhi.

Vyombo mbalimbali vya nyumbani vinauzwa vingi vikiwa vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma, kama vile jaro, makarai yanayotumika kupika vitafunwa tofautitofauti kama maandazi au bagia.

Mwanamke mfanyabiashara yuko sokoni anauza nyanya ambazo amezipanga kwa makundi, zikiwa na muonekano ukubwa usiofanana huku na bei pia zikiwa zimetofautiana, na ameziandika na kuweka juu yake.

Mwanamke shujaa mpambanaji ameamka asubuhi na mapema, na sasa amefika sokoni. Amezipanga bidhaa zake vizuri mezani, ana tabasamu kubwa la utukufu; akiwasubiria wateja wafike na kuwahudumia.

Viatu vya wazi vilivyotengenezwa kwa kutumia ngozi vinauzwa sokoni, vyenye muonekano, ukubwa na rangi zisizofanana vyote kwa ajili ya wanaume na watoto wa kiume.

Watu tofautitofauti wamejaa sokoni, wengine wakizunguka na kuchagua bidhaa, huku baadhi wamesimama wakisimuliana mambo mbalimbali yanayotokea kwenye jamii wanazoishi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni kama vile nyanya na mboga za majani, ambapo kila anayekuja kununua anapewa huduma ya kusaidiwa kuzikatakata vizuri, ili akifika tu nyumbani ana kazi ya kupika peke yake.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na nafaka mbalimbali kama vile choroko, njugu mawe, maharage ya njano na ya kijivu vyote kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwenye migahawa na hata hotelini.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, mengi yakiwa ni matunda kama vile: maepo, ndizi mbichi na muuzaji ameketi huku ameshika tama, kutokana na siku ngumu ya biashara.

Mwanamke ambaye ni mfanyakazi ndani ya benki ndogo inayojishughulisha na kuwapatia wajasiriamali mikopo, ili kuhakikisha biashara zao zinakua na kwenda kufanya hata nje ya nchi.

Kibanda kinachotoa huduma za fedha kwa kutumia simu ya mkononi, kama vile kuweka na kupokea. Na kimefunguliwa tayari huku muonekano wa nje mazingira yakiwa ni machafu na siyo salama wala rafiki kwa wateja wote wanaofika.

Kando ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, boda boda nyingi zimeegeshwa huku madereva wakiingia kwenye kibanda, kinachotoa huduma mbalimbali za kifedha, ikiwa ni pamoja na kuweka na kupokea.

Jengo lenye ghorofa moja limewekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, na wale wanaotaka kupangisha ambapo wanaweza kulitumia kwa familia, ofisi za serikali na hata watu binafsi.

Nyumba nzuri iliyosanifiwa na kujengwa katika ubora wa hali ya juu, na ya kisasa tayari inauzwa kwa wale wote wanaotaka kununua au kupangisha kwa makazi ya nyumbani.

Jengo lenye ghorofa zaidi ya tano kwenda juu, lililosanifiwa na kujengwa katika ubora wa hali ya juu na wa kisasa, lipo sokoni kwa ajili ya wote wanaotaka kununua na hata kupangisha.

Jengo ambalo halijamaliziwa vizuri kujengwa, limewekwa sokoni na linauzwa kwa ajili ya shughuli zote za biashara, kwa wale wote ambao wanataka eneo kubwa na lililojitenga.

Duka lililopo kwenye jengo kubwa la kisasa la biashara, zipo nguo za kiume zinauzwa aina ya suti, mashati ya kitambaa na suruali zake, huku bei zikiwa zimeshapangwa tayari kwa yoyote anayefika na kununua.

Ndani ya duka kwenye jengo kubwa la kibiashara. Yanauzwa mashati ya kiume, yamewekwa mezani kwa mpangilio mzuri huku yote yakiwa na punguzo la bei la hadi asilimia hamsini.

Mashati ya kiume yenye rangi tofautitofauti zinazovutia ambayo yanauzwa dukani kwenye jengo la kisasa, yote yakiwa na punguzo la hadi asilimia arobaini.

Ndani ya duka llililopo kwenye jengo kubwa la kibiashara zinauza nguo zakiume aina ya suti, zenye muonekano rangi na mkubwa tofauti tofauti kwa wale wote wanaopenda kuonekana nadhifu na waliopendeza.

Ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara, zinauzwa nguo tofautitofauti hasa za wanaume, wanazozivaa wakati wakienda maeneo maalumu, kama ofisini au vikao vinavyokaliwa na watu wazito.

Ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara, zinauzwa nguo za kiume aina ya suti, zinazovaliwa kwenye matukio maalumu kama vile vikao vya biashara.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya mbogamboga zote na matunda, huku tikiti maji likiwa limekatwa tayari vipandevipande, kwa ajili ya wale wote wanaonunua na kula hapohapo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, amefika mteja ambaye ni mchunguzi na mdadisi sana. Ameshika bidhaa akiisoma kwa umakini ili aweze kuelewa matumizi yake na siku ambayo itaisha muda.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, bidhaa zimepangiliwa vizuri na zinaweza kufikika kwa kila mteja anayefika. Mwanaume amesimama na tenga amelishika mkononi huku akizitazama kwa makini kabla hajajichagulia ile anayoihitaji.

Ndani ya duka kubwa la kisasa mwanamke anatembea taratibu huku anakivuta kikapu kwa mkono wa kuume, akiendelea kuzichagua bidhaa mbalimbali na badae kwenda kuzilipia kabla ya kuanza safari ya kurejea nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, vyenye maandishi ya namna bora ya kutumia mpaka siku inaisha muda wake.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, katika mistari iliyonyooka bidhaa zimepangiliwa vizuri, ili mteja anapofika aweze kuzifikia, kuchagua na baadae kwenda kuzilipia.

Vyombo mbalimbali vya plastiki vinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, wanawake wameingia wakiendelea kuchagua, ili kujipatia vile wanavyovipenda ikiwa vina ukubwa, rangi na muonekano tofautitofauti.